Ni sokoni na kuna wauzaji marudhufu waliovaa nguo zao maalum za kuuza na hata kuna wateja mbalimbali. Mkungu wa ndizi zilizoiva zimewekwa na wauzaji na kuna zile ndizi ambazo hazijaiva zipasavyo.

Ninachotazama ni nyasi kavu ambayo imekaushwa kwa viwango tofauti chini naona kuna ingine itayari kupelekea wanyama na ziko katika chumba cha kuhifadhi chakula cha wanyama.

Nyumba mbalimbali iliyozingira soko hii na watu wanaotembea wakienda shughuli zao, na kuna muuzaji aliyevaa kilemba kichwani ameketi akiwa ameshikilia kreti, na kuna mwengine aliyesimama akiwa ameshikilia kijiti. Huku wakiuza ndizi zilizoiva.

Shamba kubwa enye miti ambao nimirefu, na mingine mifupi, ambayo linatoa mandari mazuri na ya mavutio sana. Kuna pia mimea ya ndizi, yaani migomba ambayo inakomaa

Mtaalamu wa maabara aliyevaa mavazi ya kinga kama koti jeupe barakoa na kofia kuzuia nywele anafanya kazi ya kupima au kupunguza kitu ndani ya chupa ndogo. Mezani kuna vifaa vya maabara kama chupa, mtungi na vipimo mengine. Inaonekana ni shughuli ya kiafya.

Ni shamba kubwa la mimea ya mahindi ambayo ndio inaaza kukomaa kwa kweli inakomaa kwa afya kwa kuwa ni kijani. Shamba hili likiwa limezingirwa na miti mbalimbali kuleta mavutio na ata katika kutenganisha shamba.

Ni sehemu ya chini ya ng'ombe hasa kiwele; eneo linalotoa maziwa. Kuna kifaa cha kisasa kinachoshikiliwa mkononi kinachotumika kukamua. Mandhari ya nyuma inaonyesha miguu ya ng'ombe wengine ikimaanisha kuwa hii ni eneo la kufugia au kukamulia maziwa. Kuna mwanga kinachomulika kiwele pengine kusaidia kuona vizuri.

Ng'ombe ni wawili ila ni mmoja ndiye anayekamuliwa na mkulima aliyevaa aproni kijani akiwa ameketi kwenye kigoda na ndoo Iko mbele yake ambayo anatumia kuweka maziwa aliyekamulia katika ng'ombe ambaye Iko katika zizi.